Mwanaume ambaye ameinua kifungu kikubwa cha ndizi mbichi. Mbele yake kuna vifungu zaidi vya ndizi na kando yake gari ambalo limefunguliwa milango. Mwanaume huyo amevaa nguo nyeusi na amefurahi Sana. Nyuma yake kuna majengo na watu wengine na mazingira yanaonekana kuwa soko.

Ndizi mbili zenye rangi ya manjano zimewekelewa juu ya ubao mweupe na zimelaliana ,ndizi hizo zimekomaa sana na kupasuka katikati zimeiva tayari kuliwa

Migomba mingi ya ndizi mbichi ambazo zimekusanywa pamoja baada ya kuvunwa ili ziweze kupelekwa sokoni kuuzwa ama nyumbani kuivishwa. Kando yake kuna mimea ya ndizi na mti.

Ng'ombe wawili ambao wamesimama kwenye sehemu maalum ya kukamulia , wanakamuliwa maziwa kwa kutumia mitungi miwili ya plastiki na maziwa kiasi yamesha kamuliwa na kuingia kwenye mitungi hiyo kwa kupitia kwenye vifaa ambavyo vimeunganishwa na matiti ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe amesimama akiwaeleza kitu watu watatu ambao wamesimama wakimsikiliza. Vyombo vilivyowekwa juu ya meza vinatumika kwenye maonyesho na utafiti labda wa elimu au biashara. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo ya DB na maandishi mengi.

Mtu ambaye amevaa fulana nyeusi na saa ya mkono, ameshika mmea wa muhidi ambao umeliwa na wadudu. Anaukagua mmea huu na mduu huyo ambaye ama kichwa Cha rangi ya manjano na mwili wa Kijani kibichi unafichuluwa.

Watu sita wamesimama wakiwa kwenye shughuli ya kutayarisha maziwa mala ambayo huliwa pamoja na ugali, mmoja wao anachota maziwa hayo kutoka kwenye sufuria na kupitia kwa vichungi ambavyo wenzake watatu wameshika wanatenganisha kefiri na maji ya rangi ya manjano yanamwagika kwenye gunia.